Vikapu vidogo vilivyofumwa kwa ustadi wa jadi, vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Vimetengenezwa kwa nyuzi za asili kama vile majani ya miwa.

Duka dogo la mtaani limepangwa kwa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku likiwemo mayai, maziwa, sabuni na vifaa vingine vidogo. Mayai yamepangwa kwa tray huku maziwa yakiwa kwenye pakiti.

Mkono wa mtu unashikilia noti kadhaa za shilingi elfu moja zikiwa zimepangwa vizuri ili ziangaliliwe. Noti hizo zinaonekana kuwa pesa mpya.

Gari jeusi linalofanana na Mazda Demio, limeegeshwa kwenye nyasi pamoja na magari mengine pembeni. Magari hayo yote yamepangwa kwa mstari au kwa mpangilio isiyo ya kawaida.

Matunda mbalimbali yamepangwa kwa wingi sokoni katika eneo la wazi. Kuna ndizi zilizoiva, machungwa yenye rangi angavu na parachichi mbivu ,yote yakiwa yamewekwa kwenye mikeka.

Soko la mboga lipo katikati ya makazi ya mabanda likiwa na wauzaji na wanunuzi wakishughulika kwa haraka. Mazao kama nyanya, sukuma wiki, vitunguu na matunda yamepangwa kwenye vibanda vidogo vidogo.

Ndizi mbichi za kijani zimepangwa ndani ya ndoo mbili, huku nyingine zikiwa juu ya rafu ya kuuzia. Zimepangwa kwa uangalifu zikisubiri wanunuzi katika eneo hilo.

Mifurushi ya vitunguu vilivyofungwa kwa mafungu tofauti inaonekana ikipakiwa kwenye lori. Wakulima au wafanyibiashara wanashirikiana kufanya hilo.

Magari meupe yameegeshwa kwa mstari ulionyooka kwenye maegesho, yote yakiwa yamepangwa kwa mpangilio unaoonyesha nidhamu na utaratibu.

Gari aina ya Mercedes Benz limeonyeshwa ndani ya jumba la maonyesho la Rawa Auto, likiwa limepangwa kwa umaridadi pamoja na magari mengine.

Mkono wa mtu unashikilia simu ya mkononi, ambayo inaonyesha programu ya M-Pesa ikiwa wazi. Kwenye kioo, kuna huduma mbalimbali kama kutuma pesa, kutoa pesa, kulipa bili na nyinginezo.

Tangazo la bima ya nyumba makazi linaeleza umuhimu wa kulinda mali dhidi ya majanga kama moto, wizi au uharibifu wa ghafla.

Magari yanayofanana yameegeshwa kwa mstari mmoja, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho. Mpangilio huu huonyesha nidhamu.

Tangazo ya bima ya gari ya third-party pekee, linaeleza kifurushi cha bima kinacholipa fidia kwa hasara au uharibifu unaosababishwa kwa mtu mwingine.

Magari yameegeshwa katika eneo la maegesho, yakiwa yamepangwa kwa mpangilio unaofuata mstari wa maegesho. Maeneo haya husaidia kudhibiti nafasi za magari.

Hii ni picha ya eneo la maegesho ya magari ambapo magari mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio. Katikati kuna njia ya kutembea iliyofunikwa kwa zulia jekundu ikiashiria maandalizi ya tukio maalum au wageni mashuhuri. Mwonekano wa zulia hilo huleta hisia za heshima, ukarimu na tukio la kipekee linalotarajiwa humu.

Magari yanayofanana yameegeshwa kwa mstari mmoja yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la maegesho. Mpangilio huu huonesha nidhamu ya nafasi na urahisi.

Duka la mboga lina mazao mbalimbali kama nyanya, vitunguu, karoti na mboga zingine safi za kula. Maduka haya hutoa vyakula vya moja kwa moja kutoka shambani.

Duka wazi la mpesa limefunguliwa kwa wateja, likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mauzo. Mazingira ya duka kama haya, hurahisisha wateja kuchagua wanachohitaji.

Gari la usafirishaji linabeba gari jingine juu yake likilisafirisha kwenda kwenye eneo husika. Usafirishaji wa magari kwa njia hii ni salama.

Mtu anamkabidhi mwingine funguo ya gari ishara ya kumkabidhi umiliki au kumruhusu kulitumia. Tukio hili linaweza kuashiria mauzo ya gari, kukabidhi gari jipya au zawadi kwa mtu maalum.

Duka la mpesa linatoa huduma za kifedha kama kutuma na kupokea pesa, kutoa na kuweka fedha taslimu, kulipia bili na kununua muda wa maongezi.

Tuko kwenye duka kubwa la rejareja sehemu ya maziwa ya mtindi. Mteja anapita karibu na mhudumu wa mauzo anatangaza maziwa ya Daima. Amesimama katikati ya bidhaa nyingine kama Delamere akieleza faida za Daima na kuwahamasisha wateja waonje.

Uuzaji wa mavazi ya mitumba unaendelea hapa, ambapo nguo zilizotumika kutoka mataifa mengine zinauzwa kwa bei nafuu. Soko la aina hii huwapa wateja fursa ya kupata nguo za ubora mzuri kwa gharama ndogo.

Mtu ameshikilia simu yake mkononi ikiwa imefungua programu ya mpesa. Programu hii hutumika kwa huduma za kifedha kama kutuma na kupokea pesa.

Mtu anapima maziwa kwenye ATM ya maziwa, akitumia kipimo maalum kabla ya kujaza chupa au chombo chake. Mashine hii ya kisasa inatoa maziwa safi.

Soko la wazi lina wanawake wakiuza mboga na matunda mbali mbali kama nyanya, vitunguu, mboga za majani na matunda safi. Masoko ya aina hii hutoa bidhaa za moja kwa moja kutoka kwa wakulima.

Mtu anaonekana ameshikilia noti ya shilingi elfu moja mkononi, huku noti ya shilingi hamsini ikiwa imewekwa chini. Hali hii huenda inaonyesha mahesabu ya pesa.